Hapa kunavyo vibanda ambavyo vimeweza kuporomoka kwa sababu ya kubebwa na maji. Maji haya yanaonekana kuwa yanapita kando karibu na maduka ya watu. Hii inaleta madhara mengi sana.

Hapa ni pahali ambapo wangonjwa ambao wanapata ajali wanaletwa hapa ili waweze kupata matibabu. Hapa pia kuna vitanda ambavyo hutumiwa kubebewa watu ambao wamezidiwa kwa haraka ili waweze kupata usaidizi. Pia kuna vitu ambavyo vinatumiwa kwa kufanyia first aid kwa watu ambao wameathirika sana.

Hapa kuna machupa ambazo zimekusanywa hapa. Machupa haya yanaonekana kuwa zina dawa tofauti tofauti. Tena huko juu kuna vibuyu ambavyo vimeegeshwa huko. Hapa inaonekana kuwa ni pahali ambapo unaweza ukaenda kujipatia dawa ya kienyeji. Dawa hizi ni muhimu sana kwa sababu hazijatumia kemikali yoyote.

Hapa kuna dawa ambazo ziko kwenye chupa ndogo. Dawa hizi zinaonekana kuwa ni maji maji. Pia kuna zingine ambazo ziko kwenye chupa ndogo ndogo ilhali hizi ni za unga unga .Dawa hizi zinatumiwa hizi zenye zinaonekana kuwa za maji maji ili iweze ikafanye hizi kuwa maji maji nakutumiwa kudungiwa watoto.

Hapa kunao msitu huku kwenye msitu kuna miti tofauti tofauti pia hapa chini Kuna mtu ambaye anaonekana akifurika mapanzi ambao wamekuja kufahamia shamba lake, mapanzi hawa ni wengi sana na wanaweza wakahadiri mimea pia miti ya wakulima hii inaleta madhara mengi kwa sababu inaharibu mimea.

Hapa ni hospitali na hapa ni mahali ambapo kina mama wanajifungua. Hapa kuna mama ambaye anaonekana akimshughulikia mwanawe ambaye anaonekana amezaliwa hivi majuzi. Mama huyu anaonekana akiwa na alama ambazo ziko kwenye mkono wake pia anaonekana kuwa na furaha kwa sababu amemleta mtoto huyu wake duniani salama.

Hapa kuna mkusanyiko wa watu. Watu hawa wanaonekana wakiwa wanapanga laini. Pia wanaonekana wakitumia barakoa. Kuna daktari hapa ambaye anaonekana akivuta dawa kwenye chupa ndogo akitumia syringe . Hii inaonekana kuwa ni chanjo ambayo ilikuwa inatumika wakati wa Corona kuzuia virusi ili isiende.

Hili ni duka ambalo linatumiwa kuuzia bidhaa vya nyumba kuna mitungi ambalo zimeegezwa hapa ambazo zina bidhaa tofauti tofauti. Pia kwenye shelfu kuna vinywaji mengi yenye rangi tofauti tofauti tena majina tofauti. Tena kuna maziwa. Pia hapa jini kunao michoro ya aina tofauti.

Hapa kuna watu ambao wamekusanyika. Watu hawa wanaonekana wakiwa wamebeba viti, ambavyo ni vya kubeba beba. Tena wanaonekana wakiwa wamevalia sare zinazofanana. Kwenye vichwa yao wamevalia kofia ya color bluu. Wanaonekana kuwa kuna jambo ambalo wanataka kulifanya hapa, kwa sababu wamepata viti vya kuketi.

Hizi ni dawa ambazo ziko kwenye katoni. Dawa hii ina jina Azithromycin . Pia dawa hizi zinaonekana kuwa zina pakiti huko ndani. Dawa hizi ni za kumeza. Hizi dawa unaweza ukatumia unapopewa na daktari kulingana na ugonjwa wako. Tena unafaa kufuata maagizo ya daktari.

Hapa kunao madaktari ambao wanaonekana wakiangalia kilo ya mgonjwa huyu ambaye ameketi kwa padi ya kupimia kilo kwa mtu.

Hapa ni shuleni. Wanafunzi wanaonekana wakichoya maji kwenye tanki pia wanaonekana wakiwa wamevalia sare za shule. Kila moja amebeba chupa yake kwenye mkono akiwa tayari kuchota maji. Mwalimu anaona vile wanachota maji.

Hapa kunao daktari na pia mtoto mdogo ambaye anaonekana kuwa amekuja hapa ili kusaidiwa. Daktari anaonekana akimpea mtoto huyu maelezo kabla ya kumfanyia matibabu. Daktari anaonekana akiwa amevalia miwani, tena amevalia koti yake ya kazi. Mtoto huyu anaonekana kuwa ana furaha.

Hapa ni pahali ambapo panaonekana kuwa kunao ukame mwingi sana. Mvua ni ngumu kupatikana hapa. Hapaonekani nyasi hata kidogo. Miti hayana matawi. Pia hapa chini pahali ambapo mwanamke huyu amesimama kunaonekana kuwa kuna mifupa ya wanyama ambao wamekufa kwa sababu ya ukame.

Hapa kunao madaktari ambao wanaonekana wakiwa wamevalia nguo zao za kazi. Pia hapa kunao mgonjwa ambaye anaonekana amelazwa chini. hapa pia ni chumba cha kufanyia upaswaji.

Hapa ni majumba ambayo kumetokea mafuriko. Kuna watu ambao wanaonekana wakitembea hapa ndani ya maji wakiweza kutafuta mahali pa kukaa. Hii inaweza kuleta madhara mengi kama magonjwa na ajali.

Hili ni chupa la dawa. Dawa hii imeandikwa jina Nature's Bounty. Hii ni dawa ambayo inatumiwa ili kuongeza vitamini kwenye mwili. Pia dawa hizi inaongeza immune system. Dawa hizi imeandikwa kuwa kuna dawa ambazo ni sabini na mbili kwenye chupa hili.

Hapa kuna kina mama wawili. Kuna mama ambaye anaonekana akiwa ameshikilia pipu hii ya maji ili aweze kusaidia mwenzake kutega maji. Mwenzake anaonekana akiwa ameshikilia mtungi ili aweze kutega maji. Hii ni kazi nzuri ambayo imefanywa na wanasiasa ili waweze kusaidia wanaraia kupata maji kila wakati.

Hizi ni dawa ambazo zimewekwa kwenye katoni. Katoni hizi zina rangi tofauti tofauti. Tena kwenye katoni hii imechorwa mahali ambapo dawa hizi zinaweza zikatibu. Dawa hizi zinaonekana kuwa ni za katoni ambazo zinafanana. Pia dawa hizi zinatibu mahali tofauti tofauti.

Hapa kunao watu wanaonekana wakiwa wamevalia aproni. Pia wanaonekana wakitoa vitu ambavyo vimeweza vikafinywa na jumba ambayo imeporomoka.

Hii ni chupa ya dawa. Dawa hizi ina jina Ayo Chele. Hizi ni dawa ambazo inapunguza uchovu na pia hutusaidia kujenga damu kwa mwili. Kwenye chupa hii pia imeandikwa kuwa chupa hii ina dawa sitini ndani yake. Dawa hizi hutumiwa sana sana na kinamama wajawazito.

Hapa ni hospitali, na humu ni chumba ambacho kina mama wanaweza kujifungua, hapa kuna mama ambaye anaonekana akimshukilia mwanawe, amemshikila na taulo, ili asiweze kupatwa na baridi, mama huyu anaonekana akiwa na furaha sana kwa sababu ameweza kujifungua salama, kunaye mama ambaye anaonekana akiwa amemletea mama huyu nguo za mtoto.

Hapa kunao daktari na mama na mtoto, daktari anaonekana akimoaka mtoto mdogo rangi kwenye kidole chake, hii hutumia madaktari wengine kujua kuwa mtoto ameweza kupata chanjo na asiweze kumpatia chanjo nyingine tena.

Hapa ni pahali ambapo mafuriko yamejaa. Kuna mjengo ya watu ambao imeegezwa hapa. Kuna watu wawili ambao wanaonekana wakitembea ndani ya maji hayo. Maji haya yanaweza leta madhara kama vile kueneza kipindupindu na typhoid. Tena inaweza ikaathiri maisha ya watoto wadogo.

Hapa ni hospitali, madaktari wanaonekana wakiwa wamevalia nguo zao za kazi. Hapa kuna mgonjwa ambaye anaonekana akiwa amelala chini, pia amepanua mdomo inamaana kua madaktari hao ni wa meno.

Hapa kunayo daktari ambaye anamchanja mtoto mdogo. Mama amemshikilia mtoto huyu ili aweze kuchanjwa kwenye mkono wake.

Hapa kunao madaktari ambao ni kina mama. Madaktari hao wanaonekana kuwa ni watu ambao wanasimamia masikio. Kunao mama mmoja ambaye yuko hapa, anaonekana akiwa na tatizo la masikio. Daktari anafanya kila kitu aliwezalo ili aweze kumsaidia mama huyu kuwa na afya nzuri.

Hapa ni hospitali na humu hospitali kunao daktari ambaye anaonekana akimshughulikia mgonjwa ambaye anaonekana kuwa na maumivu kwenye mkono wake. Hapa kwenye mkono kunao vitu ambavyo vimeegeshwa ili iweze kufanya mkono kurudi kama venye ilikuwa. Daktari huyu anaonekana akifanya kila kitu aliwezalo ili kumsaidia mgonjwa huyu.

Hapa ni hospitali, hospitali humu kunaonekana daktari, daktari huyu anaonekana akiwa amevalia glovu tena amevalia sare za udaktari, hapa chini kunaye mgonjwa ambaye anaonekana akiwa amelala chini, ameweza kupanua mdomo wake, inamaana kuwa ana tatizo la meno, daktari anatumia mashine yake ili kujua mahali tatizo liko na aweze kulitatua.

Hii ni chupa ya dawa ya kienyeji. Dawa hizi imeandikwa jina ya daktari, Abdela ambaye anaunda dawa akitumia miti ya kienyeji. Dawa hizi imeandikwa kuwa, inaweza ikatibu ugonjwa wa Korona, ikiwa ni nambari moja kwa kutibu ugonjwa huo.

Hapa ni pahali ambapo watu wanakuja kujisaidia. Hivi vyoo vinaonekana vimejengwa vingi. Vyoo hivi vinaonekana kuna wasichana na wavulana. Hapa inaonekana kuwa ni shuleni. Hapa nje kunao matabu ambayo unaweza ukaosha mikono yako baada ya kutoka kwenye choo.

Hapa ni taoni na humu taoni kunaonekana kuwa kuna mafuriko mengi. Watu wanaonekana wakifanya kila kitu waliwezalo ili waweze kusukuma pikipiki na magari yao. Hii inaweza ikaleta ajali kwa sababu wengi wao hawawezi wakajua mahali wanapo elekea kwa sababu njia imefunikwa kila mahali na maji. Pia hii inaweza ikaleta ugonjwa wa kipindupindu.

Hii ni dawa ambayo iko kwenye chupa ndogo. Dawa hii inaonekana kuwa ni majimaji, pia huku kuna katoni la dawa. Dawa hii inapewa kwa watoto wadogo ili kizuia ugonjwa wa measles .

Hapa kuna mkusanyiko wa watu watu hawa wanaonekana wakiwa wanapanga laini madktari pia wanaonekana wakifanya kao

Hapa ni hospitali. Na huyu anaonekana kuwa ni daktari wa meno. Hapa kwenye kichwa chake anaonekana akiwa ame ako na tochi ambayo anatumia kumulikia meno ya wagonjwa. Hapa chini kuna mama ambaye ameketi chini na kupanua mdomo ili aweze kusaidiwa. Daktari anatumia chombo chake cha kugagua meno kumsaidia mama huyu.

Hapa ni taoni na humu kuna mporomoko wa majumba umeweza kufunika njia watu wamekuja ili kushuhudia mambo ambayo yameweza kutendeka hapa.

Hapa ni hospitali. Na humu kunao daktari hapa. Pia kunao vitanda vimetandikwa vizuri. Daktari anaonekana akishikilia mashini ambayo hutumiwa kupea oxygen kwenye mgonjwa hawezi kupumua.

Hapa kunao majumba ambazo zimejengewa hema. Pia kunao ambazo zimejengwa vizuri. Hapa ina maana kuwa hapa ni sehemu ambapo hakuna usalama.

Hapa kunao dawa ambazo ziko kwenye machupa ndogo ndogo pia kuna mtu ambaye anaonekana akiwekalea kwenye katoni dawq hizi hapa ni pahali ambapo dawa zinatengenezwa.

Hii ni dawa ambayo inaonekana kuwa ina jina mwarobaini. Dawa hii inaonekana kuwa imetumia miti ya kienyeji kutengenezwa. Dawa hii ni ya kunywa. Pia, dawa hii ni nzuri kwa mwili kwa sababu hazijatumia kemikali kwa kutengenezwa.

Huku ni hospitali daktari anaonekana kumfanyia mazoezi mgonjwa huyu ambaye amelazwa hapa kwenye kitanda labda ana ulemavu wa miguu labda ameumia kwa mguu wake.

Hapa kunao watu ambao wanaonekana kuwa ni madaktari. Wamevalia nguo za udaktari, tena kwenye midomo yao wamevalia barakoa. Huko nyuma kunaonekana polisi ambaye amevalia sare zake, pia yeye anaonekana amevalia barakoa. Hapa nje kunao mtungi ya maji ambayo unaweza kutumia kunawa, hii inaonyesha ni ile wakati wa Corona.

Hapa kuna kina mama wawili. Kina mama hao wanaonekana wakiwa wametembea na mitungi. Hapa chini kunaonekana kuwa na kashimo dogo, pia kuna mama ambaye ameingia hapa ilikuchota maji. Ni sehemu hii inaonekana kuwa sehemu ya ukame. Kina mama hawa wanatembea kutafuta maji ya kutumia kwenye majumba yao, pia maji haya yanaonekana ni chache sana.

Hapa kuna mkunga na mama mjamzito, hapa ulikua unafanyiwa kitambo baada ya kufika kwa mahospitali, kina mama walikua wanamsaidia mama ambaye alikua anataka kujifungua kule nyumbani bila kupeleka hospitali, kwa kutumia wakunga ambao walikua kina mama ambao wamezeeka.

Huyu ni daktari ambaye anaonekana hakiwa amevalia barakoa tena amevalia glovu, anaonekana kua ni daktari wa meno, apa kwenye mikono yake anaonekana akiwa na machini ambayo inatumiwa kukagua meno ya mgonjwa ,mgonjwa huyu anaonekana akiwa amepanua mdomo hili aweza kupata usaidizi kutoka kwa daktari.

Hapa kuna watu ambao wanaoonekana wakiwa wamevalia sare nyeupe, pia nguo hizi zinaonekana ni za kujikinga kutoka kichwani hadi miguuni, pia wawili wao wanaonekana wakiwa wanabeba mitungi, mitungi haya wanatumia kunyunyizia dawa pahali pameadhiriwa na virusi vya korona.

Hizi ni dawa ambazo ziko kwenye katoni. Imeandikwa kuwa ina jina Stamaril yellow fever vaccine . Pia dawa hii iko kwenye katoni. Dawa hizi zinatumiwa kuchanjiwa watoto wadogo ambao wako chini ya miezi mitatu ili waweze kuwa na afya bora wanapoendelea kukua.

Hizi ni dawa ambazo zinakunywa. Dawa hizi ziko kwenye chupa ambayo imeandikwa Azythromycin . Dawa hizi pia zinawekwa kwenye katoni ambapo daktari anaweza akakuandikia jinsi ya kumeza madawa hizi.

Hapa ni hospitali. Huku daktari anaonekana kuongea na mgonjwa wake. Anaonekana akiwa anamuelezea mgonjwa maelezo ya hospitali. Tena hapa kwenye meza, kuna dawa ambazo amepewa mgonjwa huyu. Labda daktari anamuelezea jinsi ya kutumia dawa hizi.

Hii ni bima ambayo imekuja ikatolewa na rais wetu William Samoei Ruto, hii bima ina matatizo mengi unapoenda hospitali na kurudi nyumbani unafaa kulipia pesa nyingi labda uweze ukalazwa hospitali ili hiki itumike.

Hapa ni hospitali na humu ni jumba ambalo upasuaji unafanyika. Madaktari wanaonekana wakiwa wamevalia sare zao za kazi. Pia wanaonekana wakiwa wamevalia glovu kwenye mikono yao. Mgonjwa anaonekana akiwa amelazwa hapa chini kwa kitanda, kunao vifaa vingi ambavyo vimewekwa kwa meza. Pia inatumiwa kutibu mgonjwa huyu ambaye amelala chini.

Hapa ni hospitali. Hospitalini humu ni jumba kubwa sana. Tena kuna vifaa tofauti vya kutibu wagonjwa. Hapa mbeleni kuna daktari mmoja ambaye anaonekana akiwa anamsaidia mgonjwa ambaye amelazwa chini. Daktari huyu anaonekana akiwa amebeba mashini ambayo ni ya kutumia kukagua meno ya wagonjwa.

Hizi ni dawa za kumeza, dawa hizi zinaonekana zikuwa kwenye katoni , pia dawa hizi zimepangwa kwenye pakiti tatu tatu. Kila pakiti ina dawa tisa, dawa hizi unafaa kuzimeza kulingana na ugonjwa wako, na pia unapaswa kufuata maagizo ya daktari ili uweze kupona kwa haraka.

Hapa kuna dawa ambazo ziko kwenye chupa ndogo ndogo. Dawa hizi zinaonekana kuwa zimechina measles, mumps and rubella .Hizi ni dawa ambazo zinatumiwa kwa kuchanjia watoto wadogo ambao wako wamefikisha miezi tisa. Hii husaidia watoto kuwa na afya bora huku wakiendelea kukua.

Hapa ni hospitali na humu ni pahali ambapo watoto ambao wamezaliwa na ulemavu ama wamezaliwa kabla ya kufikia miezi wanawekwa hapa baada ya kuzaliwa ili waweze kutibiwa.

Hapa kunao matangi. Tangi hizi ziko kwenye juu ya chumba hili. Hapa kuna mtu ambaye anaonekana akiwa amenyosha mkono wake . Hapa pia kuna karatasi ambayo imeandika water step .

Hapa ni chumbani mwa mtu. Hapo kuna viti ambavyo vimetandikwa vizuri. Tena hapa kuna daktari ambaye ameketi jini. Anaonekana akishika mtoto ambaye analala. Pia anaonekana akimwelezea mtu kuhusu jinsi ya kutunza mtoto. Pia daktari huyu anaonekana akiwa.

Hapa ni hospitali na humu kunao madaktari wawili wanaonekana wakishugulikia mgonjwa huyu ambaye amelazwa kwa kitanda. Wanafanya kila jambo waliwezalo iliwaweze kumtibu mgonjwa huyu.

Hapa ni pahali ambapo mganga anafanyia kazi yake. Kuna vifaa tofauti tofauti ambavyo anavyovitumia kwa kufanyia kazi. Pia hapa kunavyo vibuyu ambavyo anavitumia kwa kufanyia kazi yale.

Hapa ni pahali ambapo mafuriko pameadhiri . Kunao watu ambao wanaonekana wakitembea ndani ya maji . Mijengo yanaonekana pia yakiwa yameloa maji . Kunao pia majumba ambazo zimeharibiwa na maji . Huko kando kuna watu ambao pia wanaonekana wakitafuta mahali pa kupita .

Hapa kuna mkulima ambaye anaonekana akiwa amevalia nguo ya kujikinga kutoka kwenye shingo lake hadi miguuni. Mdomoni anaonekana akiwa amevalia barakoa. Tena anabeba mtungi yenye dawa. Hapa ni shamba lake la mahindi. Anaonekana akinyunyizia dawa kwenye mahindi yake ili kuondoa vidudu visiharibu mimea.

Hapa kunao mkusanyiko wa watu. Wamekuja ili waweze kushuhudia mambo ambayo yameendelea hapa. Maji yameweza kuadhiri mimea tena imeweza kuharibu njia.

Hapa ni hospitali, na humu hospitali kunaonekana daktari na mgonjwa, pia daktari anaonekana akitumia mashine yake ya kukagua macho, mgonjwa huyu anaonekana akiwa na tatizo la macho, pia daktari anafanya kila kitu awezalo ili kutatua jambo la huyu mgonjwa na aweze kusaidika.

Hizi ni chupa ya dawa, dawa hizi zinaonekana zikiwa kwenye chupa ndogo ndogo ambazo zimepangwa hapa chini. Dawa hizi zinaonekana kuwa bado ziko ungaunga. Pia dawa hizi zinaoneka kuwa ni za kudungiwa mtu. Kunao dawa ambao inatumiwa ili kuweka dawa hizi iwe maji maji na iweze kudungiwa kwa mgonjwa.

Hapa mezani ni dawa hizi dawa zinaonekana zikiwa zimepangwa kwenye katoni pia kuna zenye zimepangwa kwenye pakiti dawa hi Ina jina planet three pia imeandikwa kuwa supplement bag hizi ni dawa ambazo inatumiwa na wagonjwa hili kuongeza vitamini kwenye mwili yao pia hapa kwenye meza Kuna glazi ya maji.

Hapa ni pahali ambapo mganga anafanyia kazi yake. Anaonekana akiwa ameketi hapa kando mahali ambapo hapajawekwa dawa. Kunaonekana mikebe tofauti tofauti ambazo zimeegeshwa hapa. Pia kuna simu hapa kando. Kuna majani ambazo zimewekwa hapa. Pia kunao vibuyu ambavyo vimevalishwa mashanga.

Hapa ni sehemu ambapo panaonekana kuwa kuna ukame mwingi. Pia hapa chini kuwa kuna mawe mawe .Hapa kunaonekana kuna watotot wanatembea kwenye sehemu hii. Pia hapa chini kunaonekana ng'ombe ambaye alifariki kitambo kwa sababu ya kukosa chakula na maji.

Hapa ni pahali ambapo inaonekana kuwa kunao mtungi ambao unatumiwa kumwagiwa bidhaa ambazo ziko kwenye mtungi hizi. Watu hawa wawili wanaonekana wakiwa wamevalia nguo za kujikinga kutoka kijwani hadi miguuni. Pia kwenye mikono yao amevalia glovu. Hapa pia inaonekana kuwa ni wakati wa corona.

Hapa ni hospitali. Tena hapa kunaonekana kuwa kuna mashini ambazo zinatumiwa kwa wagonjwa sana sana. Hapo kuna mtu ambaye anaonekana kushukulikia mashini hizi. Tena hapa kwenye kitanda kuna mtoto ambaye amelazwa hapa labda mtoto huyu mtoto ni mgonjwa na amekuja utafuta matibabu hapa kwenye hospitali.

Hapa kunao madaktari ambao wamevalia nguo za kazi. Pia hapa kuna mtungi ambayo inatumiwa kwa kubebea dawa. Kuna mama ambaye anaonekana nakidungwa. Hii inaonekana kuwa ni chanjo ya korona.

Hizi ni dawa ambazo ziko kwenye katoni. Dawa hizi zina jina Measles, Mumps and Rubella vaccine . Dawa hizi hudungiwa kwa watoto wadogo ambao wako kwa miezi tisa ili waweze kukuwa na afya bora wanapoendelea kukua na tena kutoa magonjwa ya ngozi.

Hapa kunao watu ambao wanaonekana wameketi wengi wao ni madaktari wanaonekana wakiwa wamevalia nguo zao za kazi wameketi kwa mita moja hii inaamana kuwa huu uliuwa wakati wa corona.

Hii ni dawa. Dawa hizi ziko kwenye pipa. Pia hizi ni dawa ambazo zinaongeza vitamini kwa mwili. Hutumiwa sana sana na akina mama wajawazito ili waweze kuwa na watoto wenye nguvu.

Hizi ni dawa ambazo ina jina Ferolax. Dawa hizi zinaongeza iorn kwa mwili wa binadamu. Pia inaongeza vitamini. Dawa hizi zinatumika kwa red blood cells na haemoglobin . Dawa hizi hutumiwa sana sana na kina mama ambao ni wajawazito na hawana damu inayotosha kwa mwili.

Hizi ni mataulo ambazo zinatumiwa na wasichana na pia kina mama vitu hivi unaweza ukavinunua na pia wanafunzi shuleni wanaweza kupewa na serekali shuleni.

Hili ni shamba kubwa sana shamba hili linaonekana ikiwa na mimea hapa kuna watu ambao wanaonekana wakiwa wamevalia sare kutoka juu kichwani hadi miguuni pia kwenye migongo yao wanaonekana wakiwa wamebeba mitungi ya kunyunyizia dawa kwenye mimea haya, labda hapa pameathiriwa na virusi vya corona

Hapa kunao kina mama ambao wanaonekana wakiwa wamevalia shanga kwenye mashingo yao, tena wanaonekana wakiwa wamevalia leso, kwenye vichwa vyao wanaonekana wakibeba mitungi ya maji.

Hapa ni hospitali hospitali humu kuna karatasi ambayo imeandikwa free dental pia hapa kuna jina colgate .Kuna mama ambaye amelala chini ,pia kunadaktari ambaye anaoenkana kumuhudumia. Mama huyu anaonekana akiwa amepanua mdomo. Inamaana kuwa anatatizo la meno na daktari huyu anamsaidia kumtibu.

Hapa ni msituni na msituni huu kunaonekana mimea zenye zimekusanyika hapa ,pia kunaonekana mapanzi wengi ambao wamekusanyika hapa ,pia hapa kuna mtu ambaye anaonekana akijaribu ufukuza panzi hawa ili wasiweze kuadhiri mimea ya wakulima na kuwapa mathara mengi.

Hapa kuna mtu anaonekana akiwa amevalia nguo za kujikinga. Pia kwenye mkono wake anaonekana akibeba mtungi. Mtungi hii unatumiwa kunyunyizia dawa kwa mimmea. Hii unaonyesha kuwa huyu ni mkulima ambaye anatunza mimmea yake. Anaonekana akinyunyizia dawa mimmea yake ambazo amezipznda kwenye shamba lake.

Hapa kunao madaktari wawili . Mmoja wa kiume na mwingine wa kike . Wanaonekana wakiwa wamevalia barakoa kwenye midomo yao . Pia kunao mgonjwa ambaye anaonekana akiwa amelazwa chini kwenye kitanda . Mgonjwa huyu anaonekana akiwa amepanua mdomo . Daktari anaonekana akimfanyia jambo aliwezalo ili aweze kusaidia mgonjwa huyu .

Hapa ni barabarani na humu kunao mafuriko. Barabara imeweka ikahadhiriwa na maji, watu wamekuja kuangalia jinzi maji imeweza kuharibu barabara.

Hapa Kuna daktari ambaye ameshikia mikono ya mtoto . Mtoto huyo anaonekana amechomeka . Daktari huyo anafanya kila kitu awezalo hili aweze kumtibu mtoto huyo .

Hapa ni hospitali na humu ni pahali ambapo watu wanakuja hapa ili waweze kukaguliwa meno. Hapa kuna huyu daktari ambaye anaonekana akishika mashini ambayo anaitumia kukagua meno ya mtu huyu.

Hizi ni dawa ambazo ziko kwenye katoni. Dawa hizi zinaonekana kuwa ziko kwenye chupa ndogo ndogo. Pia kunao dawa ambazo zinatumiwa kuweka maji kwenye dawa zile ambazo ni za unga unga. Dawa hizi hudungiwa sana sana kwa watoto wadogo ili waweze kuwa na afya bora wakiendelea kukua.

Hapa ni pahali ambapo panauzwa mashanga, mashanga yenye aina tofauti imepangwa hapa juu pia yana rangi tofauti tofauti. Hapa chini kunayo machupa ya dawa, dawa hizi zinaonekana kuwa ni za kienyeji kuna mzee ambaye anaonekana akiuza bidhaa hizi hii humsaidia kupata pesa ya kujisaidia.

Hapa ni hospitali. Hospitali hii inaonekana kuwa ni ya meno. Imeandikwa jina Dental Care . Pia huko juu kunao screen ambayo inatumiwa ili wagonjwa wanaposubiri kufikiwa wanaweza kujipamba kwa kutumia televisheni ile.

Hapa ni pahali ambapo mganga anafanyia kazi yake. Hapa kunao machupa tofauti tofauti yenye imewekwa dawa. Tena kunao vibuyu ambayo inaonekana vikiwa vimevalishwa mashanga. Mganga anatumia bidhaa hizi ili kuweza kuganga kuganga watu.

Hapa kunayo meza ya plastiki na pia kiti ya plastiki. hapa kwenye meza kunaonekana madawa ambayo ziko kwenye chupa ndogo ndogo ,pia kuna rangi tofauti tofauti. Pia kuna kikombe ambayo inatumiwa kumeza dawa hapa. Hii inaonyesha kuwa kuna dawa mingi ambayo inatumika kwa kutibu watu ,dawa hizi pia ni za kienyeji.

Hapa ni pahali ambapo mganga anafanyia kazi yake kuna vibuyu ambavyo amevalia mashanga pia kunao vitu tofauti ambayo zimeekwa kwenye mapipa hii husaidia kuganga watu.

Hapa ni pahali ambapo mganga anafanyia kazi. Hapa pia kunao vifaa ambavyo mganga anavitumia kuganga kuganga watu. Kuna vibuyu ambavyo vimevaliwa mashanga. Mganga anatumia hizi kuziweka vitu vyake ili viziweze vikaonekana kwa haraka.

Hili ni hospitali ya meno, hapa kwenye ukuta imeandikwa free dental .Pia hapa kuna datari ambaye anaonekana akishughulikia mgonjwa ambaye amelala chini. Mgonjwa huyu amekuja ili aweze kutibiwa meno yake. Pia unaweza ukapewa mashauri ya jinsi ya kutunza meno yako hapa.

Hapa kuna daktari ambaye anaonekana akiwa amevalia glavu, pia anaonekana akipima dawa ambazo ameziweka kwenye machupa kwa meza huku kuna mashine ambayo inatumika hapa pia hapa kwenye meza kunayo tochi ambayo anatumia kumulikia dawa hizi ambazo anazipima kwa meza.

Hapa kuna madaktari ambao wamekusanyika hapa. Wanaonekana wakimshughulikia mgonjwa ambaye amelazwa chini. Hii inaonekana kuwa ni pahali ambapo panafanyiwa upasuaji. Madaktari wanafanya kila kitu waliwezalo ili waweze kumtibu mgonjwa huyu. Huko kando kunaonekana televisheni ambayo wanatumia wakati wanashindwa.

Hapa kunaonekana madaktari wawili wamevalia nguo za kujikinga kutoka kichwani hadi mguuni moja anaonekana kupanguza meza kwenye chumba hili tena mwingine anaonekana kuwa amebeba mtungi ambao una dawa ananyunyizia ili kuziwe na ugonjwa wa corona.

Hapa ni pahali ambapo madaktari wamekusanyika ili kupima ugonjwa wa corona ,watu ambao wako kwa laini wanasubiri kufikiwa ili waweze kufanyiwa usajili ili waweze kujua kama wana ugonjwa wa corona au la, pia watu wanaonekana kudungwa chanjo ambayo inasaidia kupunguza usambazaji wa corona.

Hizi ni dawa dawa hizi zinaonekana zikiwa kwenye machupa tofauti tofauti dawa hizi kuna za kumeza na za kukunywa pia kuna dawa ambazo zimepangwa kwenye pakiti ,pia dawa hizi ziko kwenye chupa ambazo zina rangi tofauti tofauti hii unapewa kulingana na ugonjwa wako.

Hapa ni hospitali na humu hospitali kunao madaktari wawili. Kunao daktari wa kike na wa kiume. Pia hapa chini kunaye mgonjwa ambaye anaonekana akiwa amelala chini. Anaonekana akipanua mdomo, mgonjwa huyu anaonekana kuwa ana tatizo la meno. Madaktari wanaonekana wakiwa wamebeba chombo ya kukagua meno ya mgonjwa huyu.

Hapa kunao watu ambao wanaonekana wakiishi sehemu ya ukao. Pia kunao majumba ambazo zimejengwa na vitu kama nyasi. Tena kuna mama hapa ambaye anaonekana akiishi hapa. Pia daktari anaonekana akivuta dawa kwenye siringi ili kumchanja mama huyu.

Hapa ni hospitali na humu hospitali kunao mgonjwa ambaye amekuja kumwona daktari, daktari anaonekana akitumia mashine yake na kukagua macho kwa mgonjwa huyu, mgonjwa huyu anaonekana akiwa na tatizo la macho, daktari anafanya kila kitu aliwezalo ili kumsaidia mama huyu ili aweze kupona

Hii ni dawa ambayo iko kwenye chupa ndogo ndogo, pia hapa kunao sirinji na sindano, hizi ni dawa ambazo hupewa kwa watoto wadogo ili kuzuia ugonjwa wa Measles .

Hapa kunao daktari ambaye anaonekana akiwa amevalia miwani kwenye shingo lake, pia amewevalia koti la udaktari. Kwenye mkono wake amebeba sindano na yuko tayari kumdunga mtoto huyu.

Hapa ni pahali ambapo mganga anafanyia kazi yake. Hapa pia kunao vifaa ambavyo anatumia kwa uganguzi wake. Pia jini hapa jini kunao blanketi ambayo imeandikwa hapa na ni ya rangi nyekundu. Pia kuna vibuyu ambavyo linaonekana vikiwa vimeshonewa vitu tofauti.

Hapa kuna dakatari ambaye ni wa kike anaonekana akiwa amevalia nguo ya kujikinga kutoka shingoni hadi miguuni pia kwenye mdomo wake anaonekana akiwa amevalia barakoa kwenye mkono yake amevalia glovu, anaonekana akimchanja mtu huyu amabye amekuja ili aweze kupata chanjo hapa, hii inaonekana kuwa ni chanjo ya kuzuia virusi vya corona.

Hapa kuna mkono ya dakitari, anaonekana akiwa ameshikilia dawa kwenye chupa dogo. Kwenye chupa hii imeandikwa yellow fever vaccine pia ameshikilia sirinji yenye shindano kwenye mkono wake. Inaonekana kuwa dawa hizi za kudungiwa watoto wadogo ambao wako chini ya miezi mitatu, ili waweze kuwa na afya bora wanavyoendelea kukua.

Hapa kunao watu ambao wanaonekana wamevalia nguo za kujikinga kutoka kichwani hadi miguuni. Mmoja wao anaonekana akiwa amebeba mtungi kwenye mgongo wake. Mtungi huu unaonekana kuwa na dawa. Anatumia kunyunyuzia sehemu hii.

Hapa kunao majumba ambayo imeweza kuchomeka. Moto imeweza kuenea kila mahali hapa. Pia kunao mimea ambayo inaonekana kuwa imefikiwa pia na moto.

Hapa ni hospitali na hili ni chumba ambacho watoto wadogo wanaweza kwenda kutibiwa kuna mama ambaye ameleta mwanawe ili aweze kupata chanjo daktari pia ameweza kumpea chanjo mtoto huyu ipasavyo.

Hapa kunao mkusanyiko wa watu, pia hapa kuna daktari anayeonekana akimnyunyizia mtoto mdogo dawa kwa mdomo. Kuna mama ambaye anaonekana kumshikilia mtoto huyu ili aweze. Pia kuna mtu, askari ambaye anaonekana amevalia sare za kiaskari ili aweze kulinda usalama hapa.

Hizi ni dawa ambazo ziko kwenye chupa ndogondogo. Pia hapa kunao sirinji ambayo inatumiwa kufuta dawa na kumchanja kutumia kuchanja mtu. Dawa hizi imeandikwa jina ya Yellow Fever Vaccination . Hizi ni dawa ambazo zinatumiwa kupewa kwa watoto ambao wako chini ya miezi mitatu ili waweze kuwa na afya bora wakikua.

Hizi ni dawa. Dawa hizi zinaonekana kuwa ziko kwenye chupa ndogondogo .pia ziko ,kunao ambazo ziko kwenye cartoon .Dawa hizi zinaonekana kuwa ni za muscles. Dawa hizi udungiwa kwa watoto ambao wako miezi mitatu kwa mara tatu . Usaidia watoto wanapo

Hapa kuna mtu ambaye anaonekana akisafiri akitumia meli ameziweka vitu mingi kwenye meli yake hapa kunaonekana kuwa kunao mafuriko mtu huyu anasafiri ili aweze kutafuta mahali ambapo anaweza kuishi.

Hapa ni hospitalini , na humu ni chumba ambacho watoto wadogo wamewekwa . Vitanda vyao vinaonekana kuwa ni safi sana . Pia Kuna machine mingi ambazo zinatumiwa hapa . Watoto kaam Hawa ni watoto ambao wanazaliwa na tatizo ama wakiwa hawajafikia miezi wanaweza kuwekwa hapa hili washughulikiwe na madaktari.

Hapa ni pahali ambapo ganga anafanyia kazi yake. Kunayo bidhaa ya aina tofauti. Vibuyu viko hapaambavyo vimeweza kuvaliwa mashanga ya rangi tofauti.

Huyu ni daktari na mgonjwa. Daktari anaonekana kumdunga mgonjwa huyu, wote wanaonekana kuwa wamevalia barakoa. Huyu ni mtungi ambao ni wa dawa inaonekana kuwa dawa hizi anazomdungia mama huyu ni ya kuzuia ugonjwa wa korona ili usisambae.

Hapa kuna mtu ambaye anaonekana akiwa amesimama hapa. Pia kuna mashine ambayo anashika kwenye ukuta. Inaonekana kuwa hapa ni hospitali. Pia kuna karatasi ambazo zimeegeshwa hapa kwenye ukuta, ili kujulisha watu mambo yanayoendelea kwa hospitali. Tena kunao tapu ambazo zinatumiwa kunawia hapa nje.

Hapa ni barabarani, inaonekana kuwa kuna ajali ambayo imetokea hapa, kuna mashi ambayo ni mkubwa sana, pia moto inaonekana kuna watu wamekusanyika ili wakuje waone kitukio ambayo imetokea hapa, kunayo magari ambayo yamesimama hapa kwa barabara, kwasababu moto imefunga njia.

hapa ni jumba la kutumia kutoa meno. Hii kunaonakana kuwa ni pahali ambapo unaweza ukaenda kujiandikisha kenye kiliniki hii, na unaweza kupata matibabu ya meno.

Hapa kuna mama ambaye anaonekana akiwa ameshikilia risiti yake pia ameshika chupa ya dawa hapo kwenye meza kunayo kitambaa ambayo imefunikwa na hii meza.

Hapa ni hospitali, humu hospitali kuna daktari ambaye anaonekana kushughulikia mgonjwa. Mgonjwa huyu anaonekana kuwa ana tatizo la jino pia huyu mgonjwa anaonekana kuwa anafanyiwa matibabu na daktari ili aweze kupata tiba kwa haraka.

Hapa ni hospitali, panaonekana madaktari ambao wanamshughulikia mgonjwa. Mgonjwa huyu anaonekana kuwa yuko kwa hali ngumu, tena huku juu kuna mashini ambayo inatumiwa kutibu wagonjwa, tena kando kando kunayo mashini. Madaktari wanaonekana kuwa makinifu kumtibu mgojwa huyu.

Hapa kunaonekana mikono ya daktari. Amevalia glovu. Tena kwenye mikono yake ameshika mashini ambayo anatumia kukagua meno ya mgonjwa huyu. Mtu huyu anaonekana akiwa amepanuwa mdomo. Daktari anatumia kifaa chake cha meno ili aweze kutibu meno ya mgonjwa huyu.

Hapa ni hospitali ,humu hospitali inaonekana kuwa hapa ni pahali ambapo watu ambao hawawezi kutembea wanafanyiwa mazoezi. Tena hapa kwenye ukuta kuna vifaa ambavyo watu ambao hawawezi kutembea wanaweza kuzitumia ,ili waweze kupata uwezo wa kutembea .Daktari anaonekana kumfanyia mazoezi mtu huyu ,ambaye amelemaa.

Hapa ni shuleni wanafunzi wanaonekana kuwa wamevalia sare za shule ipasavyo tena wanaonekana kunawa mikono kwenye mahali ambapo maji imeegeshwa. Tena hapa juu kuna sabuni ya kunawa. Kwenye midomo ya wanafunzi wamevalia barakoa wanaonekana kufuata maagizo inayofaa ili kuzuia kuenea kwa ugonjwa wa korona.

Hapa ni hospitali tena hili ni chumba ambacho watoto wadogo wanaweza kupata chanjo huko hospitali. Kuna mmama ambaye anamshikilia mwanawe ili aweze kupewa chanjo. Tena madaktari wanaonekana kuwachanja watoto wawili hii husaidia kupunguza ulemavu kwa watoto hapo mbeleni na watoto kuwa na afya bora.

Hapa kuna daktari na mgonjwa, daktari ni mwanaume tena huyu ni mama ambaye anaonekana akidungwa. Daktari anaonekana kubebana mtungi wa color blue . Huu unaonekana kuwa ni chanjo ambayo ilikuwa inapeana wakati wa orona ili kuzuia ugaonjwa wa orona usisambae.

Hapa ni kijijini kuna kina mama ambao wameketi chini tene kuna mama ambaye amejidaa, pia kuna mama ambaye amelazwa chini anaonekana kuwa ni mama ambaye anataka kijifungua, huyu mama ambaye amejidama anafanya kila kitu liwezalo hili asaidiwe huyu mama na mtoto kuwa na afya poa.

Hizi ni dawa, dawa hizi ni za aina tofauti tofauti. Kuna dawa za kumeza hapa, tena zingine ni za unga unga. Tena pia kuna dawa za kukunywa. Dawa hizi inaonekana kuwa ni za kuondoa maumivu kwenye mwili. Dawa hizi unafaa kuzimeza kulingana na maagizo kutoka kwa daktari.

Hapa ni hospitali hospitali humu kunaonekana kuwa kuna daktari ambaye ameketi hapa kwenye kiti chake. Tena kwenye meza kuna mashine ambazo zinatumiwa kwa wagonjwa tena kando huku kuna tarakilishi. Mtu huyu anaonekana kuandika vitu kwenye kitabu cha udaktari tena mashine hizi zinatumiwa kwa wagonjwa.

Hapa ni hospitali. Huku kuna mtoto mdogo ambaye anaonekana kuwa amezaliwa hivi punde. Daktari anaona mtoto huyu kwa umakini sana. Pia daktari anaonekana kuwa na furaha. Ina maana kuwa watoto nibaraka tena husaidia watu kuwa kufanya kazi kwa bidii.

Hapa ni watoto wadogo. Watoto hawa wanaonekana kuwa wamevalia nguo za nyumbani. Tena, wanaonekana kunawa mikono. Hii inaonyesha kuwa, picha hii ilikuwa inatumika huku wakati wa korona. Watoto hawa wananawa mikono ili kuzuia kuenea kwa virusi vya korona.

Hapa ni hospitali. Kuna daktari ambaye amevalia nguo za kujikinga kutoka kichwani hadi miguuni. Tena hapa kwenye meza kuna dawa za kila aina. Anaonekana kuwa kuna mgonjwa ambaye anataka kumshughulikia hivi punde na kuweza kumpa matibabu kwa haraka.

Hizi ni dawa ambazo zinatumiwa kudungiwa kwa watoto. Dawa hizi zinatumiwa kutibu ugonjwa ya yellow fever . Dawa hizi hudungiwa kwa mtoto mara tatu kwenye miguu ili iweze ikazuia ugonjwa huu wa yellow fever . Pia dawa hizi inasaidia kupunguza ulemavu kwa watoto huku wakikuwa.